Mjasiriamali akiwa amechuchumaa ndani ya chumba chenye mifuko ya magunia iliyojaa mbolea kwa ajili ya kukuzia mimea shambani, huku akiwa ameshika kiasi kidogo mikononi mwake.

Mjasilia mali akiwa amesimama mbele ya kabati iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba yenye dawa za aina mbalimbali, kwajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Chupa iliyofungwa kwa kifuniko ikiwa nje ya boksi lake yenye karatasi lililo na rangi nyekundu, njano na maandishi yenye dawa ndani kwaajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Mjasiliamali na mteja wakiwa wamesimama ndani ya duka lililowazi, lenye kabati zilizotengenezwa kwa vioo na kugawanywa katika vyumba ukubwa unaolingana, vikiwa na dawa mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Mifuko ya magunia yenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani, iliyowekwa juu ya sakafu ya marumaru, yenye mbolea ndani yake kwa ajili ya magonjwa ya mimea.

Mjasiliamali akiwa amesimama ndani ya duka lililowazi leye kabati zilizotengenezwa kwa mbao, na kugawanywa katika vyumba vyenye ukubwa tofauti zilizo na dawa za aina mbalimbali, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Hema lililotengenezwa kwa nguzo za chuma na kuezekwa kwa bati, watu waliovaa viatu maalumu pamoja na nguo wakichambua uchafu kutoka kwenye mbolea kwaajili ya kukuzia mimea shambani.

Chupa ya plastiki iliyopembeni ya boksi, iliyofungwa kwa kifuniko na kubandikwa karatasi yenye rangi nyeupe na maandishi juu yake yenye dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Kabati lililotengenezwa kwa mbao nakugawanywa katika vyumba vyenye ukubwa tofauti, lenye rangi nyeupe likiwa na dawa za aina mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Chupa iliyo nje ya boksi lake yenye kifuniko iliyobandikwa karatasi yenye maandishi mbele kwa ajili ya kutunza dawa ambazo hutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Mfuko wenye rangi nyeupe uliofungwa na maandishi juu yake wenye mbolea ndani kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Mfuko mdogo uliofungwa, kopo la plastiki lenye mfuniko lililobandikwa karatasi lenye rangi ya zambarau, nyeupe na picha ya kuku likiwa na dawa ndani yake kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi gari, hema lililotengenezwa kwa vyuma na kuezekwa kwa mabati pamoja na mkulima aliyesimama mbele ya mifuko ya mbolea kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, magari meupe, kundi la watu wakiwa wamekaa chini pamoja na lori lenye kontena lililofungulliwa na wafanyakazi wakibeba mifuko yenye mbolea kwaajili ya kukuzia mimea shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa na yenye picha za mazao juu yake, pamoja na maandishi ikiwa na dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Kabati liliotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe, likiwa ndani lenye dawa na aina mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Miti, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na watu wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya banda, lililoezekwa wakichota mbolea kwa kutumia makoleo kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Ukuta mfupi wenye mabati juu yake, wafanyakazi wakiwa wamevaa kofia maalumu, huku wakitumia mashine ya kisasa kufunga mifuko ya plastiki yenye dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Boksi lenye rangi nyekundu na ya njano, pamoja na maandishi juu yake lililo na dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Chupa ya plastiki iliyofungwa kwa kifuniko na kuandikwa karatasi yenye rangi ya machungwa, nyeupe, na maandishi mbele yake, yenye dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Kabati lilotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vyenye ukubwa unaolingana, lenye rangi nyeupe likiwa na dawa za aina mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Mifuko ya magunia iliyofungwa yenye maandishi juu yake, pamoja na mbolea ndani kwa ajili ya kukuzia mimea iliyolazwa shambani.

Watu wakipita mbele ya duka lililowazi mjasiriamali akiwa ndani yake pamoja na kabati zilizogawanya katika vyumba vyenye ukubwa unaolingana vikiwa na dawa za aina mbalimbali kwajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Mfuko mdogo uliofungwa wenye rangi nyeupe, njano na maandishi, pamoja na picha iliyo na kondoo na mbuzi mbele yake kwa ajili ya kutunza dawa ambazo hutibu magonjwa ya wanyama.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya njano na nyekundu, maandishi na picha ya kifaranga cha kuku juu yake. Wenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye maandishi pamoja na picha ya kuku wawili mbele yake wenye dawa kwajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi nyeupe, maandishi pamoja na picha ya kuku na ndege wenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Mkulima aliyevalia viatu maalum na kushika koleo mkononi mwake akijaribu kuvuta mfuko wa gunia, huku akiwa amesimama juu ya lundo la kahawa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti, mkulima akiwa ndani ya shamba lenye miche iliyoota na kuning'inia juu ya vijiti vilivyochomekwa chini, huku akiwa ameshika nyanya mbichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiwa wanalima shamba pamoja na rundo kubwa la viazi mviringo vilivyokusanywa pamoja, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa amesimama ndani ya shamba huku amebeba mzigo kichwani, pamoja na rundo la mahindi lililotoka kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Gari, wakulima wakiwa ndani ya shamba la na kuyaweka ndani ya vikapu vya plastiki, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, shamba lenye vijiti vilivyochomekwa chini, mabomba kwa ajili ya umwagiliaji na iliyopandwa miche ya nyanya kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa shambani kuuzwa.

Vichaka venye majani ya rangi ya kijani kibichi nyasi fupi pipa lenye maji wakulima wakiwa wanafunga magunia yaliojaa karoti kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kukusanywa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mbao kuzunguka bustani yenye mazao ya mbogamboga ambayo huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miche inayoning'inia kwenye vijiti vilivyochomekwa chini, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi na nyanya zilizoiva na mbichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyumba zilizojengwa kwa matofali na kuezekwa kwa bati, pamoja na kundi la wakulima likivuna karoti zenye rangi ya machungwa na majani ya kijani, na kuziweka ndani ya mifuko ya magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka, mkulima akiwa amesimama mbele ya lundo kubwa la mazao ya mbogamboga, yenye rangi ya kijani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Nyumba zilizojengwa kwa matofali na kuezekwa kwa mabati, miti yenye majani ya kijani pamoja na wakulima wakitoa maganda maindi na kuyakusanya pamoja na kuyapeleka sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la wakulima waliosimama na waliokaa wakijaza nyanya nyekundu, ndani ya vikapu vya plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti, kundi la wakulima wakiwa wamesimama pamoja na vikapu vilivyotengenezwa kwa makuti, vyenye pilipili hoho zenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Trekta likiwa ndani ya shamba likivuna mahindi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

chumba kilichojengwa kwa matofali ya udongo, vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa ndani ya bustani iliyozungukwa na maua, huku ameshika mgomba ambao hutoa ndizi zinazo pelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, mkulima akiwa amesimama huku ameshika kopo lililojaa kahawa iliyotoka kuvunwa shambani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Kundi la wakulima waliosimama mbele ya lundo kubwa la mahindi, yaliyotolewa maganda baada ya kuvunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Milima, nyumba, miti, mkulima akitembea ndani ya shamba, lenye vitalu vilivyopandwa vitunguu vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti ya mipapai yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Mkulima akiwa amechuchumaa huku ameshika matunda yaliyoiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima wa kike akivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima aliye shambani akiwa ameshika kisu kwa ajili ya kukata majani pamoja na lundo la viazi, vilivyochimbwa kutoka kwenye matuta kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Miti, shamba kubwa lenye mifuko ya magunia yenye rangi nyekundu iliyojaa vitunguu vilivyotoka kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Wakulima wenye jinsia ya kike wakichambua na kuweka viazi ndani ya mifuko ya magunia, kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya mifuko ya magunia yenye udongo ndani yake, iliyozaa nyanya zilizoiva pamoja na mbichi kwaajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Mifuko ya magunia, kundi la wakulima likichambua kahawa iliyomwagwa chini juu ya mifuko ya plastiki iliyotandazwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti; shamba la mahindi; kundi la wakulima wakichimba viazi kutoka kwenye matuta kwa kutumia mikono na kuvikusanya pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Banda lililotengenezwa kwa vyuma na kuezekwa kwa mabati lililopakwa rangi ya damu ya mzee, pamoja na kundu la wakulima likikusanya mahindi kwa ajili ya kuyauza kwa wateja.

Magunia, wakulima wakichambua kwa makini kahawa iliyomwagwa juu ya mifuko iliyotandazwa chini kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi wakulima wakiwa wamekaa chini, huku wakichambua kahawa iliyomwagwa juu ya mfuko uliotandazwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyasi fupi, uzio wa nyaya za chuma kundi la wakulima wakichambua na kuweka viazi ndani ya mifuko ya magunia kwaajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa amechuchumaa ndani ya shamba, huku akiwa ameshika shina lenye viazi mviringo, mikononi mwake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mlango uliotengenezwa kwa chuma, kiti cha plastiki, bango lililochorwa picha mbalimbali pamoja na mkulima akiwa amebeba mkungu wa ndizi mbichi ya rangi ya kijani kibichi akizikusanya pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mbao, mgomba ambao hutoa ndizi zinazopelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Vitunguu vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi vikiwa ndani ya shamba tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye rangi ya kijani nyumba na kundi la wakulima wakiwa shambani wakichimba viazi kutoka kwenye matuta kwa ajiri ya kuvipeleka sokoni. Kwenda kuviuza kwa wateja

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijanj kibichi, kundi la wakulima likichambua na kuweka viazi ndani ya mifuko ya magunia, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiwa ndani ya shamba lenye mahindi yaliyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa, wakiyaweka ndani ya mifuko kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Magunia;l, kundi la wakulima, wakichambua kwa makini kahawa iliyomwagwa juu ya mifuko iliyotandazwa chini, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Mkulima wa kike aliye vaa kofia akiwa nyuma ya gari, lililobeba mananasi mengi kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kwenda kuuzwa.

Miti vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, mgomba mti wa mpapai ambao hutoa matunda kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Shamba; mkulima akibeba kikapu kilichojaa mananasi yaliyoiva yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima aliyebeba kikapu cha plastiki akiwa ndani ya shamba lenye miche inayoning'inia kwenye vijiti vilivyochomekwa chini, iliyobeba nyanya zilizoivaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Gari, vichaka, mti wakulima wakiwa wanachambua na kukusanya nyanya zilizoiva na mbichi na kuziweka ndani ya vikapu vilivyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuza.

Miti, vichaka ,shamba kubwa lenye mifuko ya rangi ya damu ya mzee iliyojaa vitunguu ndani yake, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la wakulima wakichambua kahawa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani na rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kukusanywa pamoja na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, lundo kubwa la vitunguu, vilivyokusanywa pamoja, baada ya kuvunwa kutoka shambani ili vipelekwe sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwenda kuuza kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Wakulima wa kiume wakiwa wanalima pamoja na wa kike, akiwa amechuchumaa huku akiwa ameshika viazi mkononi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima aliyechuchumaa ndani ya shamba la mipapai iliyopandwa katika mstari uliyonyooka, yenye matunda yenye yaliyo na rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majanai ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, gari, wakulima wakiwa wanafunga mifuko ya magunia yenye mazao ndani yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyumba pamoja na mkulima akiwa ndani ya shamba la vitunguu, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti, uzio uliotengenezwa kwa nyaya na magogo, shamba lenye vitalu lilolopandwa mbogamboga na vitunguu, kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi kijani kibichi, migomba, wakulima wakiwa shambani wakichimba viazi mviringo na kuvikusanya katika makundi madogo madogo kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba, wakivuna nyanya zilizo komaa na kuiva ili ziweze kupelekwa soko kwenda kuuzwa kwa wateja.

Shamba lenye mabomba kwa ajili ya umwagiliaji. Mkono ukiwa umeshika tango linaloning'inia kwenye mche wake lenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, baiskeli, mkulima wa kike alievaa kofia akichambua na kuweka nyanya nyekundu kwenye vikapu vya plastiki kwajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miche yenye majani rangi ya kijani, iliyobeba nyanya nyekundu zilizo tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti, vichaka, gari, wakulima wakipanga vikapu vilivyotengenezwa kwa mbao vyenye nyaya ndani yake, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la miti ya mipapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka na yenye matunda ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la mapapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka pamoja na mabomba kwa ajili ya umwagiliaji, yenye matunda yenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani. Nyanya zilizoiva na kuwekwa ndani ya vikapu vya plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti midogo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi yenye kahawa ambayo imevunwa na kukusanywa pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakikusanya viazi vitamu katika sehemu moja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi iliyobeba matunda, pamoja na vitalu vyenye mbogamboga, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya shamba lililoezekwa kwa mifuko ya plastiki, yenye nyanya mbichi na zilizoiva, kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima aliyevaa viatu maalumu, akiwa ndani ya shamba la mahindi yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima aliyechuchuma ndani ya shamba la mipapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, yenye matunda ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka sokoni kuuzwa.

Miti, vichaka, nyasi fupi, wakulima wakiwa wamesimama, vikapu vyenye rangi ya bluu vilivyo na matunda ndani yake, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Wakulima waliyokaa pamoja na waliyosimama, mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi iliyowekwa chini kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Kundi la wakulima wakaiwa shambani wanavuna nyanya ambazo zimekwisha iva na kuziweka ndani ya vyombo, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Kundi la wakulima likijaza kahawa ndani ya ndoo zilizo tengenezwa kwa chuma, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, wakulima wakiwa wamechuchumaa huku wameshika nyanya mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mbao, migomba iliyozungushiwa mifuko ya plastiki, kwa ajili ya kutoa ndizi, ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Mabua yaliyofungwa, wakulima wakiwa wamesimama ndani ya shamba, pamoja na rundo la mahindi yaliyotolewa maganda yakiwa chini, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, banda lililoezekwa kwa mabati, shamba lenye mahindi na matikiti maji yaliyopandwa katika mistari iliyonyooka ambayo wakulima huyavuna na kuyapeleka sokoni kuuzwa.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa kwenye mashimo madogo yaliyojazwa udongo wenye mbolea, ili iweze kufikia hatua ambayo wakulima wataichukua na kwenda kuipanda shambani.

Wakulima waliovaa mavazi na viatu maalumu wakivuna maparachichi kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi na kuyaweka ndani ya kikapu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, wakulima wakiwa wamesimama pamoja na vikapu vya plastiki vilivyojaa matunda, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Miche midogo yenye majani ya kijani iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo na mbolea, ili iweze kufikia hatua ambayo wakulima wataichukuwa na kwenda kuipanda shambani.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi ,uzio wa mbao uliozunguka bustani yenye nyasi fupi na vitalu vilivyopandwa mazao ya aina mbalimbali, kwa ajili ya wakulima kuvuna na kupeleka sokoni kuyauza.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa kwenye mashimo madogo, yaliyojazwa udongo wenye mbolea ili iweze kufikia hatua ambayo wakulima wataipanda shambani.

Wakulima wakiwa wamechuchumaa ndani ya shamba lenye mabomba kwa ajili ya umwagiliaji, huku wakiwa wameshika nyanya zinazoning'inia kwenye mche wake kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja,

Miche midogo yenye rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo wenye mbolea kwa ajili ya kufikia hatua ambayo wakulima watakwenda kuipanda shambani.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, matikiti maji yaliyowekwa chini pamoja na mkulima aliyechuchumaa huku akiwa ameshika kipande kilicho katwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, migomba iliyopandwa katika mistari iliyonyooka pamoja na wakulima wakiwa wanachimba viazi kutoka kwenye matuta na kuvikusanya pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miche yenye rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya makopo madogo yaliyojazwa udongo wenye mbolea katika vitalu kwenye shamba lililoezekwa kwa mfuko wa plastiki, ili iweze kufikia hatua ambayo wakulima watakwenda kuipanda shambani.

Uzio wa senyenge, wakulima wakiwa ndani ya bustani yenye mifuko ya magunia iliyo wazi, pamoja na mboga iliyopandwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Miche midogo iliyopandwa ndani ya ndoo, zilizojazwa udongo wenye mbolea ili iweze kufikia hatua ambayo wakulima watakwenda kuipanda shambani.

Vichaka, miti, uzio uliotengenezwa kwa waya za chuma na magogo pamoja na shamba lenye vitalu vilivyopandwa mbogamboga na vitunguu vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya wakulima kuvivuna na kupeleka sokoni kuviuza.

Vichaka, mkulima akiwa amesimama mbele ya lundo la mazao ya mbogamboga yenye majani ya rangi ya kijani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwenda kuuzwa kwa wateja.

Shamba lenye migomba iliyopandwa katika mistari iliyonyooka yenye majani ya rangi ya kijani pamoja na mikungu ya ndizi mbichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti, shamba lenye vitalu vilivyopandwa mimea yenye rangi ya kijani juu yake pamoja na mabomba yenye umwagiliaji.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida yenye kichaka; miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mkulima aliyendani ya shamba lenye vitalu, vilivyopandwa mimea ya mazao pamoja na mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi iliotengenezwa kwa nyaya za chuma, pamoja na mashine ya kisasa yenye magurudumu ikiwa shambani ikifanya kazi ya kulima.

Mlima, miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, trekta lenye magurudumu makubwa na madogo, likiwa limefungwa mashine ya kisasa nyuma kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Vichaka vyenye rangi ya kijani, mashine ya kisasa iliyo tengenezwa kwa vyuma ikiwa shambani kwa ajili ya kufanya kazi ya kulima.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, mashine ya kisasa yenye magurudumu meusi na iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Mazao yenye rangi ya kijani kibichi, trekta lenye magurudumu makubwa na madogo, lililofungwa mashine ya kisasa nyuma, likiwa shambani likifanya kazi ya kulima.

Miche midogo iliyopandwa yenye rangi ya kijani pamoja na mashine ya kisasa, iliyotengenezwa kwa vyuma ikifanya kazi ya kulima shamba.

Mashine ya kisasa yenye magurudumu meusi na rangi nyekundu, iliyotengenezwa kwa vyuma, vilivyo katika maumbo tofauti, kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Mazao yenye majani ya rangi ya kijani yaliyopandwa shambani, pamoja na mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kulima.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma na yenye magurudumu mawili iliyopo shambani kwa ajili ya kuvuna na kulima.

Magurudumu makubwa ya Trekta ambalo limefungwa mashine ya kisasa kwa nyuma yenye rangi ya machungwa na nyeusi, na iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kulima shamba.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa amekaa kwenye mashine ndogo iliyofungwa nyuma ya trekta lenye magurudumu makubwa kwaajili ya kulima shamba.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa ndani ya shamba kubwa; huku akiendesha mashine ya kisasa kwa ajili ya kulima.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiendesha trekta lililofungwa mashine ndogo ya kisasa nyuma, iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kulima shamba.

Vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, magurudumu makubwa ya trekta ambalo limefungwa mashine ya kisasa kwa nyuma iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kulima shamba.

Nyasi fupi, mashine ndogo ya kisasa iliyotengenezwa kwa mabomba ya chuma na kupakwa rangi yekundu yenye nyaya nyeusi, iliyopo shambani kwa ajili ya kazi ya kulima.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi mkulima akiendesha trekta lenye rangi ya bluu, na magurudumu makubwa na madogo lililopo shambani kwa ajili ya kazi ya kulima.

Rundo la nyasi kavu zilizofungwa pamoja, mashine ya kisasa yenye magurudumu makubwa na madogo, ikiwa shambani kwa ajili ya kazi ya kulima.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi. Trekta lenye magurudumu makubwa na madogo lililofungwa mashine ya kisasa kwa nyuma kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Nyumba zilizojengwa kwa matofali na kuezekwa kwa mabati, gari lililosimama pamoja na mtu juu yake akiangalia mashine ya kisasa yenye rangi ya njano kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Samaki wenye rangi ya machungwa wakiwa wanaogelea kwenye maji yaliyo kwenye kifaa, kilichotengenezwa kwa kioo ili waweze kukua na kuvuliwa wakauzwe sokoni.

Samaki wa aina mbalimbali wakiogelea kwenye maji yaliyo kwenye chombo kilichotengenezwa kwa kioo, kwa ajili ya kukua na kuvuliwa ili waweze kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki wakiogelea ndani ya maji yaliyowekwa kwenye chombo maalumu, kilichotengenezwa kwa kioo kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kukua na kuvuliwa ili wauzwe sokoni.

Samaki wenye rangi nyekundu wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya kifaa kilichotengenezwa kwa kioo, kwa ajili ya kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mimea ya aina mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi, mawe; samaki wadogo wakiogelea ndani ya maji yaliyo katika chombo kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya: kufugwa, kuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Uzio uliotengenezwa kwa mbao, miti midogo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi maji, yakitiririka katika bwawa lililozungukwa na mawe kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mimea ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani, samaki wadogo kwa wakubwa wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo maalumu, kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya: kufugwa, kukua, na kuvuliwa na kuuzwa sokoni.

Mimea ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Samaki wakiongelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya: kufugwa, kukua na kuvuliwa, na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wadogo wakiwa ndani ya maji yaliyowekwa katika chombo maalumu kwa ajili ya kufugwa, ili waweze kukua na kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wakiongelea ndani ya maji yaliojazwa kwenye kifaa maalumu, chenye nyeupe kwa ajili ya kufugwa ili waweze kuwa na kufunuliwa.

Samaki wadogo wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo maalumu chenye mabomba ili waweze kukua na kuvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo kilichotengenezwa kwa kioo, kwa ajili ya kukua, kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki mkubwa mwenye mdomo, macho, miba, magamba pamoja na mkia akiogelea ndani ya maji, kwa ajili ya kukua na kuvuliwa ili auzwe.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Nyasi fupi bwawa lenye uzio wa nyaya za chuma lililojaa maji kwa ajili ya kufuga samaki ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wanaoogelea kwenye maji yaliyowekwa ndani ya chombo kilichotengenezwa kwa kioo, kwa ajili ya kufugia ili waweze kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, ndege, kobe maji yakitiririka ndani ya bwawa lililozungukwa na mawe kwa ajili ya kufuga samaki ambao huvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki mkubwa mwenye madoa meupe na mekundu, akiwa ndani ya maji yaliyo katika chombo kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, ndege, kobe maji yakitiririka ndani ya bwawa lililozungukwa na mawe kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wa aina mbalimbali wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo kilichotengenezwa kwa vioo, kwa ajili ya kukua na kuvunwa ili wauzwe sokoni.

Samaki wadogo wenye rangi ya machungwa wanaoogelea ndani maji, yaliyowekwa kwenye chombo kilichotengenezwa kwa kioo, kwa ajili ya kufugwa na kuvuliwa ili wapelekwe sokoni kuuzwa.

Vikapu vilivyotengenezwa kwa makuti vikiwa wazi, vyenye nafaka za aina mbalimbali ndani yake, kwa ajili ya matumizi ya chakula pamoja na kuuzwa sokoni.

Bidhaa zilizopangwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, pamoja na mifuko ya magunia iliyo wazi yenye nafaka za mazao ya aina mbalimbali, kwa ajili ya chakula na kuuzwa kwa wateja.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mti mkubwa kwa ajili ya mbao, kuni na kutengeneza dawa za asili.

Wakulima wakiwa wameshika mipira ya maji huku wakimwagilia miti midogo yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa kwenye vitalu. Banda lililoezekwa kwa bati pamoja na miti na vichaka kwa ajili ya dawa za asili, kuni na mbao.

Bwawa lililojaa maji, nyasi fupi, vichaka na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya mbao kumi na dawa za asili.

Mtalii akiwa ndani ya pango lililo wazi; njia yenye ngazi, vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya mbao dawa za siri na kuni.

Vichaka, miti ya aina mbalimbali, mikubwa na midogo yenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya dawa za asili mbao na kuni.

Uzio ulio ziba pango, vichaka vikubwa na vidogo pamoja na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya mbao, dawa za asili au kuni.

Uzio uliotengenezwa kwa waya za chuma pamoja na kundi la watu; wanaume kwa wanawake, waliosimama pembeni ya kitalu cha miti midogo yenye majani ya rangi ya kijani ambayo hupandwa kwajili ya mbao na dawa za asili au kuni.

Wakulima wawili wakilima ndani ya shamba lenye vitalu pamoja na miti yenye vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya mbao, dawa za asili na utalii.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi ambayo hutumika kwa mbao na kuni, kundi la watu likipanda miche midogo ndani ya shimo.

Mto wenye maji yanayotiririka ikiwa na daraja la chuma juu yake, pamoja vichaka miti yenye majani rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya dawa za asili ,mbao na kuni.

Mimea ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya ndoo nyeusi huku kukimwagiliwa kwa njia ya matone, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Nyasi fupi, uzio wa kamba uliozunguka shamba la migomba lenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kutoa ndizi, ambazo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusidikwa au kuchakatwa.

Ng'ombe walio ndani ya banda lililotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya maziwa na nyama, ambayo hupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Mguu wa mtu aliye vaa malapa, rundo kubwa la vitunguu lililokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Minazi mirefu, miti yenye majani ya kijani kibichi. Mkulima akiendesha mashine ya kisasa yenye rangi ya njano kwa ajili ya kuvuna nyasi ambazo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Kuku wenye rangi nyeupe walio ndani ya banda, lililotengenezwa kwa nguzo za mbao na kuezekwa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Kuku wakiwa ndani ya banda, huku wakila chakula kilicho katika ndoo zilizoning'inizwa, kwa ajili ya nyama ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa kwenye matuta, ikiwa na nyanya zilizoiva na mbichi tayari kwa kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Wafanyakazi nyanya zilizoiva zikiwa juu ya vyombo, kwenye mashine ya kisasa ndani ya kiwanda, kwa ajili ya kuchakatwa au kusindikwa.

Kuku wakiwa ndani ya banda lililojengwa kwa kuta huku wakila chakula kilichopo kwenye ndoo zilizoning'inizwa, kwa ajili ya nyama ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Uyoga wenye rangi nyeupe, ulioota ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa kwa mifuko ya plastiki, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Kuku wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa, kwa ajili ya mayai na nyama ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa na kuchakatwa.

Taa zinazowaka, kundi la wafanyakazi, wakiwa kwenye chumba wa kikusanya maua, na kuyaweka katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Ng'ombe wakiwa kwenye banda lililojengwa kwa nguzo za chuma na kuwezekwa kwa bati, kwa ajili ya maziwa na nyama ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Mlima, mteremko mkali na wa kawaida, trekta likiwa ndani ya shamba kubwa huku limefungwa mashine ya kisasa kwa nyuma iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kulima.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, yaliyozunguka shamba kubwa lenye mazao ya mbogamboga kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Ng'ombe walio ndani ya banda lililo tengenezwa kwa nguzo za chuma na kuezekwa kwa mabati kwa ajili ya nyama na maziwa ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Vitunguu vikichambuliwa kutoka katika rundo kubwa na kuwekwa ndani ya kikapu cha plastiki, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani. Jengo lenye mlango uliowazi pamoja na mkulima akichambua kahawa kwaajili ya kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

kuku wengi waliondani ya banda lililo tengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwamabati wakila chakula kilicho kwenye ndoo zilizo ninginizwa kwa kamba kwaajili ya mayai na nyama ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Mkulima akiwa juu ya rundo la vitunguu vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwenda kuchakatwa au kusindikwa.

Mkulima akiwa kwenye shamba lenye mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, na miche iliyobeba nyanya mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Miti, mkulima akifunga mabomba kwa ajili ya umwagiliaji yaliyopita juu ya matuta yaliyo ndani ya shamba.

Shamba lenye matuta madogomadogo, ambayo hayajapandwa kitu chochote juu yake pamoja na mabomba meusi ambayo hutiririsha maji katikati kwa ajili ya lengo la umwagiliaji.

Miti shamba kubwa yenye mazao yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mtaro mwembamba ukiwa na bomba nyeupe ndani yake kwa ajili ya umwagiliaji.

Matuta madogo yaliyonyooka pamoja na mabomba yaliyounganishwa, kwa ajili ya kurahisisha kazi ya umwagiliaji wa mimea iliyopandwa.

Shamba kubwa lenye miche ya mazao iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba meusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miche midogo yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa katika vitalu vyenye udongo vyenye mbolea, kwa ajili ya kusafirisha maji na umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba lenye vitalu vilivyo na matuta, mimea iliyopandwa juu yake pamoja na mabomba yaliyopita katikati kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lililoezekwa kwa mifuko ya plastiki, lenye vitalu vyenye mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa juu yake, pamoja na mabomba meusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miche iliyobeba nyanya mbichi, mboga zenye majani ya rangi ya kijani zilizopandwa ndani ya shamba lenye mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Shamba lililoezekwa kwa mifuko ya plastiki lenye vitalu vyenye miche ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopita juu yake kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Mimea ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani, mabomba yaliyopita juu ya vitalu ya kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Matuta madogomadogo ambayo hayajapandwa kitu chochote juu yake, pamoja na mabomba ya rangi nyeupe yaliyopita katikati kwaajili ya lengo la umwagiliaji.

Miti, shamba kubwa lenye matunda mengi yaliyopandwa mazao yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopita katikati kwaajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba meusi yaliyowekwa ndani ya shamba, kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Matuta madogo yenye miti yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa juu yake pamoja na mabomba meusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi likiwa na mtaro mwembamba wenye bomba jeupe ndani yake kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Vichaka miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na shamba lenye vitalu vilivyopandwa miche, mabomba ya maji yakifanya kazi ya umwagiliaji.

Matuta madogo yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi juu yake, pamoja na mabomba ya maji yaliyopita kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyumba, shamba lenye mazao na matuta madogo yaliyotupu, pamoja na mitaro iliyojaa maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti, miche iliyopandwa kwenye matuta yaliyopo ndani ya shamba, pamoja na mabomba meupe yaliyopita katikati kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lenye matuta lenye miche juu yake pamoja na mitaro yenye maji kwa ajili ya umwagiliaji

Miche ya mazao yenye rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika mistari iliyonyooka shambani, pamoja na bomba likitoa maji kwa ajili ya kazi umwagiliaji.

Shamba lenye matuta madogo pamoja na miche iliyopandwa juu yake, yenye majani ya rangi ya kijani na mabomba kwajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miche midogo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika mstari ulionyooka pamoja na bomba likitoa maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Shamba lenye Vitalu vilivyopandwa mazao juu yake na ambavyo havijapandwa vikiwa na mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Vichaka, mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi ulio ndani ya shamba lenye miche midogo midogo iliyopandwa kwenye matuta pamoja na mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lenye mitaro miwili midogo iliyo na mabomba ndani yake kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Mlima, vichaka, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, miti midogo iliyoota kwa kuachana iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mteremko wa kawaida wenye nyasi fupi yenye rangi ya kijani, bonde lenye mashamba ya mazao ya aina mbalimbali pamoja na miti yenye majani.

Mlima, mteremko mkali, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka.

Bonde kubwa la mto uliokauka wenye maji madogo pamoja na vichaka na miti, iliyoota katika kingo zake yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, uliopita kwenye tambarare yenye nyumba, mashamba, vichaka na miti ya aina mbalimbali yenye kijani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, mabonde, mitelemko mikali na ya kawaida pamoja na tambarare kubwa yenye nyasi fupi na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi; mto mkubwa uliojaa maji yanayotembea taratibu.

Mlima mdogo, mteremko wa kawaida pamoja na tambarare kubwa yenye nyasi fupi na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Majengo marefu na mafupi, tambarare kubwa yenye nyasi na miti midogo midogo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima mkubwa wenye barafu juu ya kilele chake, miteremko ya kawaida na mikali, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vichaka pamoja na tambarare yenye nyasi fupi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Vilele vya mlima vyenye barafu juu yake, miteremko mikali na ya kawaida yenye vichaka vidogo vidogo pamoja na miti yenye majani yenye rangi ya kijani.

Miti mikubwa na midogo ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na tambarare kubwa yenye nyasi fupi zilizokauka, na tembo wakitembea kwa ajili ya kufanya utalii.

Vilele viwili vya mlima vyenye barafu juu yake, miteremko mikali na ya kawaida yenye miti ya aina mbalimbali, iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, bonde, miteremko mikali na ya kawaida yenye mashamba yaliyopandwa mazao ya kilimo pamoja na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Vilele viwili vya mlima vyenye theruji juu yake pamoja na miteremko mikali na ya kawaida yenye vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima mteremko mkali na wa kawaida, mawe makubwa yaliyobebana, pamoja miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Tambarare kubwa yenye vichaka vilivyokauka pamoja na miti yenye majani ya rangi ya kijani. Mto wenye maji yanayotoririka taratibu ukiwa na nyasi fupi katika kingo zake.

Bonde, mteremko wa kawaida, tambarare kubwa yenye nyasi fupi na vichaka vidogovidogo vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, pamoja na tambarare pana yenye miti ya aina mbalimbali, iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, na vichaka vidogovidogo.

Milima, mabonde, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi na vichaka vidogo vidogo vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, mabonde, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi, vichaka vidogovidogo pamoja na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani , vichaka vilivyoota kandokando ya mto mkubwa wenye maji mengi yanayo tiririka taratibu.

Milima, miteremko mikali na yakawaida, bonde likiwa na nyasi fupi na vichaka vidogovidogo, vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Nyasi fupi njia nyembamba iliyopita katikati ya vichaka vikubwa na vidogo vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Barabara iliyopo kandokando ya mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, pamoja na tambarare yenye miti ya rangi ya kijani na majengo ya aina mbalimbali.

Barabara iliyopita kwenye eneo lililo na milima miteremko mikali na ya kawaida, mabonde yenye nyasi fupi vichaka na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Mlima, bonde, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi, vichaka na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mto wenye maji yanayotiririka taratibu, uliopita kwenye tambarare kubwa yenye vichaka vidogovidogo, vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Majengo mengi marefu kwa mafupi, tambarare kubwa yenye nyasi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na twiga aliyesimama.

Mlima wenye mteremko mkali na wakawaida, pamoja na tambarare kubwa yenye vichaka vidogo vidogo na miti yenye rangi mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Vichaka, miti ya aina mbalimbali mirefu kwa mifupi yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na tambarale kubwa yenye nyasi fupi.

Mlima tambarare, miteremko mikali na yakawaida yenye nyasi fupi vichaka vidogo vidogo vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima ,ziwa lililojaa maji mengi, ndege weupe, miti, nyasi fupi zilizokauka na mbichi pamoja na pundamilia.

Milima midogo, miteremko mikali na yakawaida, mabonde pamoja na tambarare yenye nyasi fupi na vichaka vidogo vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi na bwawa lililojaa maji.

Nyumba iliyojengwa kwa matofali na kuezekwa kwa bati, tambarare kubwa yenye miti michache na vichaka, ikiwa na nyasi fupi yenye rangi ya kijani.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotoririka taratibu iliyopita kwenye tambarare yenye vichaka vilivyokauka pamoja na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, mabonde, nyasi fupi, vichaka, miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na shamba.

Daraja lililokatiza kwenye mto mkubwa uliojaa maji yanayo tiririka, taratibu pamoja na tambarare yenye vichaka vidogovidogo, na miti ya aina mbalimbali yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Jiwe moja kubwa lililobeba mawe madogo juu yake pamoja na ya ukubwa wa kati, nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi.

Vilevile vya mlima viteremko vikali na vya kawaida bonde na miti yenye miba mikali

Milima, miteremko mikali na ya kawaida pamoja na barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare kubwa yenye nyasi fupi, vichaka vidogo pamoja na miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Mlima, bonde, miteremko mikali na yakawaida, yenye vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Pamoja na tambarare iliyo na nyasi fupi.

Nyasi zenye rangi ya kijani, mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kuuzwa au nyama pamoja na maziwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, wafugaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu meupe, yenye wavu usoni huku wakifungua mizinga ya nyuki iliyotengenezwa kwa mbao kwajili ya kuvuna asali na kwenda kuiuza sokoni.

Mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao; huku wakitafuna nyasi zilizowekwa mbele yao, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Nyasi fupi, ndege aina ya kanga mwenye madoa meusi na meupe akiwa na vifaranga vyake kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda huku wakila chakula kilichopo ndani ya ndoo iliyoning'inizwa Kwa kamba, kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mfugaji akiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mabati lenye kuku wengi, akiwapa chakula kwa ajili ya kufugwa ili kukua na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Bata wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, wakiogelea ndani ya bwawa lililojaa maji kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Wafugaji, ndoo zenye chakula zilizowekwa chini, kuku wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mabati, kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfuko wa plastiki ulio fungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi na picha ya mazao mbele yake wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko uliotengenezwa kwa karatasi ukiwa umefunguliwa wenye rangi ya kijani kibichi njano na maandishi juu yake kwenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Wakulima wakivuna mahindi na kuyakusanya pamoja; mifuko ya magunia iliyo wazi yenye nafaka ndani yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani, njano, nyekundu maandishi pamoja na picha ya mazao juu yake ulio na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko midogo ya plastiki iliyofungwa na kutundikwa kwenye misumari, yenye rangi ya kijani na picha ya mazao ya kilimo mbele yake, ikiwa na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi pamoja na picha ya mazao juu yake wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Shamba kubwa lenye miti midogo iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwaajili ya kutoa mahindi ambayo huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani kibichi, njano, nyeupe, maandishi pamoja na picha ya mazao juu yake ukiwa na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa yenye rangi ya kijani, njano, pamoja na picha ya mazao juu yake wenye mbegu ndani kwaajili yakupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyo fungwa na kutundikwa ikiwa na picha za aina mbalimbali za mazao juu yake pamoja na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Bakuli zenye rangi ya kijani kibichi na bluu, zilizojaa nafaka za mazao ya aina mbalimbali, pamoja na karatasi zenye maandishi yake, kwa ajili ya matumizi ya chakula au kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye maandishi rangi ya kijani, njano pamoja na picha ya nyanya iliyoiva juu yake, iliyo na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa huku ikiwa imening'inizwa katika vyuma yenye rangi na picha za aina mbalimbali za mazao, ikiwa na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miche ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, pamoja na mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji ili iweze kukua na kwenda kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye picha za mazao ya aina mbalimbali, mbele yake ikiwa na mbegu ndani kwaajili ya kupandwa shambani.

Miche midogomidogo iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo na mbolea ili iweze kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali mbele yake, yenye mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye picha za mazao ya aina mbalimbali, iliyo na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki, wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi na picha ya mazao mbele yake, uliyo na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye picha ya mazao juu yake na maandishi, ulio na mbegu ndani kwaajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya magunia iliyo wazi yenye karatasi zilizoandikwa kwa ajili ya kujulisha aina ya nafaka zilizomo ndani, kwa ajili ya chakula au kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliyofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi, pamoja na picha ya mazao mbele yake ulio na mbegu ndani, kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye picha za mazao ya aina mbali mbali juu yake ikiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lenye miche midogo iliyo katika mistari iliyonyooka, kwa ajili ya kutoa mahindi ambayo huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfuko wa plastiki uliyofungwa wenye rangi ya kijani kibichi njano nyeupe maandishi na picha ya mazao juu yake wenye mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi pamoja na picha ya mazao juu yake wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Chumba chenye mlango uliofunguliwa pamoja na mifuko ya magunia iliyowazi yenye nafaka za aina mbalimbali, ndani yake kwajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa au kwajili ya chakula.

Miche mingi midogomidgo yenye majani ya rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo katika vitalu, kwenye hema lililoezekwa kwa mifuko ya plastiki ili iweze kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano pamoja na picha ya mazao juu yake, ulio na mbegu ndani kwaajili ya kupandwa shambani.

Miche midogo yenye rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya chombo kilichojazwa udongo wenye mbolea, kwa ajili ya kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye maandishi na picha ya mazao juu yake. Ukiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Makopo ambayo yamefunikwa na kutengenezwa kwa chuma, yenye maandishi na picha za mazao za aina mbalimbali. Yaliyo na mbegu ndani yake kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliyofungwa wenye rangi ya njano, kijani kibichi, maandishi pamoja na picha ya mazao juu yake mwenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miti, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mmea uliopandwa ndani ya ndoo iliyojazwa udongo pembeni ya banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati lenye mlango, pamoja na mbwa akiwa anakula chakula kutoka katika vyombo.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa mabati lenye dirisha na mlango likiwa nje, kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani. Banda lolote linajengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati. Lenye mlango wa chuma, pamoja na mbwa ndani yake, ambaye hupewa chakula na huduma za matibabu kutoka kwa mtaalamu wa afya za wanyama."

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, yenye mlango na dirisha ikiwa yamewekwa nje kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Miti vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi nyasi fupi. Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati lenye mlango na mbwa akiwa ndani yake kwa ajili ya kufugwa na kupatiwa matibabu.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, banda dogo lililopo nje likiwa limetengenezwa kwa mbao na lenye mlango na madirisha mawili, kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Miti nyasi fupi banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati lenye mlango mdogo na dirisha kwa aajili ya kufuga wanyama wa aina mbalimbali na kupewa chakula na matibabu.

Wataalamu wa afya za wanyama, waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa wakiwa ndani ya chumba, huku wakimuosha mbwa mdogo kwa maji.

Vichaka vyenye rangi ya kijani, kundi la tembo wakubwa wakimlinda tembo mdogo kwa ajili ya kazi ya utalii au kuwindwa.

Miti, vichaka vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi pamoja na Twiga aliyetoa ulimi wake nje kwa ajili ya kufanyiwa utalii.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Askari wa wanyama pori pamoja na tembo mdogo anayejirushia udongo kwenye mgongo wake kwa ajili ya kufanyiwa utalii.

Miti, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi pamoja na twiga wakitembea kwenye barabara ya vumbi kwa ajili ya kusalimia watalii.

Miguu ya watu wakiwa wamesimama pamoja na faru mdogo akiwa anatembea kwa ajili ya kufanyiwa utalii.

Swala akiwa anakula nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, mwenye pembe ndefu kwa ajili kufanyiwa utalii pamoja na kuwindwa.

Gari lililosimama pembeni, tambarare kubwa, mto wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, pamoja na kundi la tembo likiwa linapita kwenye barabara ya vumbi kwa ajili ya utalii.

Chombo maalumu, vichaka, miti, majani ya rangi ya kijani pamoja na twiga akiwa anatembea kwa ajili ya utalii au kuwindwa.

Mamba wawili wakubwa, mmoja akiwa amefungua kinywa chake, waliojianika kwenye jua kwa ajili ya utalii na kuwindwa.